Dada huyu anayaosha magunia kwenye mto wenye maji machafu, huku akiyaanika kwenye taka zilizo pembeni. Nyuma yake kuna majumba, na moja, ambalo ni ghorofa linaonekana kuanguka.

Magari haya yameegeshwa kwenye barabara lililo katikati ya mijengo. Moja lina gurudumu mbili zilizofungwa juu yake. Watu wengine wamebeba mizigo wakielekea sehemu tofauti. Mwanamke mmoja ameketi huku akizungumza kwenye simu.

Ng'ombe wa rangi mbalimbali wako kwenye kidimbwi. Wanne pamoja na ndama wanakunywa maji, wengine wamesimama. Nyuma yao kuna miti nyasi na mimea mingine huenda inakosa matawi. Nyumba inaonekana kwa umbali.